Katika eneo la wazi kundi kubwa la wadudu linaruka hewani likionekana kama wingu la wadudu. Wanaume wawili wamesimama katikati ya kundi hilo la wadudu, mmoja amevaa shati la buluu na mwingine shati jeupe. Wote wanaonekana wakijaribu kukabiliana na wadudu hawa.

Msichana mwenye nywele zilizofungwa juu amevaa miwani na kanzu nyeupe akifanya jaribio la kisayansi. Wanafunzi wengine pia wanaonekana wakiwa nyuma yake wamevalia kanzu nyeupe ya maabara.

Mwanaume mwenye ndevu kidogo amesimama akipanga masanduku ya dawa kwenye rafu nyeupe, amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu yenye michoro ya rangi mbalimbali. Chini yake, kuna masanduku mengine ya manjano na rangi ya kijani yaliyoandikwa Venoplast.

Hii ni eneo lililofurika ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika ardhi. Kuna nyumba kadhaa zenye paa za mabati. Baadhi zikiwa zimezingirwa na maji. Mbele kidogo kuna sehemu ya kitu kinachofanana na mtumbwi.

Duka dogo au kibanda kinachoonekana kuuza dawa za kienyeji au bidhaa za asili. Kuna chupa nyingi za plastiki na za glesi zenye viowevu vya rangi tofauti zikiwa zimepangwa mbele. Pia kuna vitu mbalimbali vya asili.

Mto unafurika, na mwanaume mmoja amebebwa mgongoni na mwingine, ili kuvuka maji. Wanaume wengine wamesimama kwenye kingo zenye udongo mwekundu, wakishuhudia tukio hilo. Miti na majani mabichi yanaonekana kwa nyuma.

Daktari wa meno wa kike, akiwa amevaa barakoa, miwani maalumu ya kukuza macho na glovu za blue , akimhudumia mgonjwa wa kike. Mgonjwa amevaa miwani ya ulinzi ya rangi ya machungwa, na anaonekana akipokea matibabu ya meno.

Mwanamke akiwa amebeba mtoto mchanga huku mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe barakoa ya bluu na glovu akimpa mtoto sindano. Mwanamke huyu anaonekana akishikilia mtoto wake kwa upendo na uangalifu.

Kati kwa wodi ya watoto, wauguzi wawili wamevalia sare za bluu na nyeupe. Wanahudumia watoto wachanga waliolala kwenye vitanda vya hospitali. Baadhi ya watoto wamelala kwenye mashine za kuwapasha joto na vifaa vingine vya kimatibabu vimepangwa kando nao.

Maeneo makubwa ya ardhi yamefurika, yakifunikwa na maji mengi ya kahawia. Huku, baadhi ya miti na mimea ikizama ndani ya maji hayo, barabara au njia ndefu inayofanana na tuta inapita katikati ya maji hayo.

Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno, huku daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glavu akimhudumia kinywani. Zana mbalimbali za matibabu zinaonekana zimepangwa vizuri kwenye sehemu ya kazi.

Daktari akiwa amevaa shati jeupe, barakoa ya kijani kibichi, na glavu nyeupe anamhudumia mgonjwa wa kike. Daktari anaonekana akichukua sampuli kutoka kinywa mwa mgonjwa, akitumia vifaa vyeyupe.

Watatu wenye tabasamu pana wana onekana wakiwa wamesimama. Wamefunua viganja vya mikono yao ambavyo vimejaa kitu kinacho fanana na udongo au tope. Nyuma yao kuna miti ikionyesha mazingira ya nje.

Wanafunzi kadhaa wanachota maji kutoka kwenye tanki kubwa la blue lililowekwa juu ya jukwaa la mbao. Mwanamke mmoja mzima anasimama nyuma na jengo linaloonekana kwa mbali. Eneo hilo linaonekana kuwa na udongo.

Daktari wa kiume amevaa kanzu nyeupe ya hospitali, akionekana katika chumba kinacho onekana kuwa cha matibabu au hospitali. Anashika puto kubwa la kijani ambalo linaonekana kuwa limefungwa kwenye kifaa.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana za buluu na kofia za buluu. Wanashiriki katika shughuli za kijamii au tukio nje. Baadhi wamebeba mfuko mgongoni mwao viti vyeupe vilivyo kunjwa vimetawanyika chini vingine vikipakia vitu.

Shughuli kubwa inaendelea kwenye shamba lenye nyasi kavu. Moto mkali ukiteketeza sehemu kubwa. Moshi mzito, mweusi unatimika angani. Wawili wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya njano, helmeti za usalama, na vifaa migongoni, wanatembea kwa uangalifu, wakielekea sehemu zenye moto.

Gari la magurudumu matatu, tuk-tuk , la rangi ya njano limekwama kwenye maji mengi yaliyofurika barabarani, na maji yanatiririka kwa nguvu kuzunguka magari hilo. Tuk-tuk lingine la njano linaonekana nyuma yake, yakiwa pia yamekwama kwenye maji.

Katika eneo la mashambani lenye milima na miti, kuna nyumba ndogo ya mbao lenye paa la bati, likiwa na milango miwili ya blue . Karibu yake, kuna mfumo wa kuvunia maji ya mvua.

Watoa huduma za afya kadhaa wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na barakoa, wanaonekana wakihudumia wagonjwa. Wawili wao wako upande wa kushoto wakihudumia mgonjwa aliyeketi. Wengine wawili wako upande wa kulia.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti ya meno cha rangi ya bluu na nyeupe akionekana kuzungumza na daktari wa meno aliyeketi mbele yake. Daktari ana tabasamu usoni akiwa ameshikilia kalamu na karatasi mkononi.

Juu ya mlima, moto mkali unateketeza mimea. Moto ikinyanyuka juu, moshi mzito mwenye rangi wa kahawia na nyeusi unatimika angani. Kwa mbali, miti mirefu inaonekana ikiwa imezungukwa na moto na moshi.

Mgonjwa wa kiume aliyevaa barakoa na sweta amelala kifudifudi kwenye kitanda chekundu cha matibabu. Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe anamsaidia mgonjwa kwa kuinua na kunyoosha miguu wake wa kulia.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa maafisa wa polisi au jeshi kutokana na sare zao, wamesimama mbele wakiangalia jengo lililobomolewa kiasi. Mashine ya kuchimba ya rangi ya manjano inaonekana katikati.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa, miwani maalum ya kukuza na glovu za bluu, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti, cha daktari wa meno. Daktari anaonekana akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa.

Muuguzi amevaa sare ya njano na buluu akiwa ameinama na kumhudumia mtoto mchanga aliye lala kwenye kitanda. Mama wa mtoto akiwa amevaa fulana nyeupe yenye madoa doa meusi na barakoa ya buluu. Ameketi kando akimwangalia mtoto wake. Muuguzi naye amevaa barakoa ya buluu.

Watu kadhaa wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga, na barakoa wakiwa katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa barabara ya udongo au njia. Wawili wao wamebeba vifaa vya kunyunyuzia maji au kemikali za bluu migongoni mwao.

Mwanamke amekaa kwenye kiti akiwa ameshikwa kichwa na mtu mwingine, huku kifaa chenye ncha kali kikiwa karibu na sikio lake, nywele zake zimechukuliwa nyuma, mwanamume anayemshika ana saa nyeusi mkononi, nyuma yao kuna watu wengine.

Wanawake watatu wazee wameketi nje, labda wakipiga kazi au kupiga soga. Wote wamevaa nguo zenye madoadoa yanayofanana na ngozi ya chui na vilemba vichwani. Mmoja wao anashikilia rundo la majani au matawi.

Moshi mweusi na mkubwa unapaa angani kutoka kwenye moto mkali unao waka. Umati wa watu umekusanyika karibu na eneo la tukio na baadhi ya magari yanaonekana yakiwa yamewaka. Hali inaonekana kua hatari sana.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha uchunguzi huku muhudumu wa afya amevaa mavazi ya hosipitali akimrekebisha kabla ya kuingizwa kwenye mashini kubwa nyeupe ya uchunguzi wa kimatibabu. Eneo linaonekana kua chumba cha hosipitali.

Kando ya jengo lenye kuta za rangi ya kuvutia na madirisha yenye milia ya chuma. Watoto wawili wanashirikiana kunawa mikono kwenye chombo chekundu cha kunawia kilichowekwa kwenye stendi nyeusi. Msichana mrefu zaidi amevaa sketi yenye maua na fulana yenye madoadoa.

Daktari wa macho akiwa amevaa barakoa na tai, akitumia mashine maalum ya kuchunguza macho ya mgonjwa wa kike, aliyekaa mbele yake. Mgonjwa ameweka kidevu chake kwenye sehemu maalum ya mashine hiyo.

Muuguzi amevalia sare nyeupe na mistare mekundu, akivaa miwani. Anashugulika na mtoto mchanga aliyekuwa mkononi mwa mama yake, aliyevaa kofia nyekundu na sweater ya rangi ya waridi.

Mwanamke amesimama katikati ya umati, huku amevaa barakoa ya bluu, usoni na glavu nyeupe mkononi. Ameishikilia sanduku jeupe na begi dogo la kijani kibichi limefungwa kiunoni. Watu wengi wanapita nyuma yake.

Kundi la watu wanaonekana kuwa viongozi au wageni, wakimtembelea mwanamke ambaye amejifungua na mtoto mchanga. Mwanamke huyo amelala kwenye kitanda cha hospitali, akimshikilia mtoto wake, huku wageni wakimzunguka na kuzungumza naye.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti amebeba mtoto mchanga na wote wamevaa barakoa. Muuguzi amevalia sare za bluu na barakoa ameinama akimhudumia mtoto labda akimnyonyesha au kumchunguza.

Katika chumba cha kliniki au ofisi ya daktari, wanawake wawili wamekaa wakizungumza. Mwanamke mmoja amevalia vazi jeupe na fulana nyekundu, akionekana kama mfanyakazi wa afya, na anazungumza huku akitumia mikono. Mbele yake kuna chupa mbili ndogo, za dawa mezani. Mwanamke mwingine amemkabili, amevalia vazi la kishungi cheusi.

Vifaa kadhaa vya matibabu au kemikali vikiwemo masanduku mawili yenye nembo ya manjano na nyeupe na chupa ndogo za kiowevu ndani yake. Pia kuna kifurushi kingine kilicho wazi chenye ampoules ndogo tano ndani yake.

Madaktari watatu au wataalam wa afya watatu wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, kofia za upasuaji na barakoa wakifanya upasuaji. Wote wamevalia glovu. Wamejikita kwenye meza ya upasuaji wakiwa wamekusanyika karibu na eneo linalofanyiwa upasuaji.

Kuna bidhaa mbalimbali zinazofanana na mimea ya asili au mizizi inayotumika kama dawa ya kiasili au viungo vimepangwa juu ya meza au kitambaa jeupe na vingine vikiwa vimefungwa kwenye chupa za plastiki.

Shamba la taka lenye watu wanne wakifanya usafi. Mwanaume mmoja amevalia shati la bluu na kinyago cha uso akikusanya taka. Wanawake watatu pia wako katika shughuli ya usafi wakitumia vijiti.

Kuna watu wanne ndani ya jengo, wakiwemo wataalamu wa afya na mgonjwa. Mgonjwa ni mwanamke, ambaye amevaa kifaa cha kumsaidia kusimama au kutembea. Akiwa ameshikilia miti miwili ya chuma, wataalamu wa afya wamevalia makoti meupe ya maabara.

Meza ndogo ya mviringo iliyotengenezwa kwa reli ya nyaya na juu yake kuna chupa nyingi za ukubwa na maumbo mbalimbali, zikiwa na vioevu ndani. Inaonekana kama duka la dawa za asili au za jadi. Nyuma ya meza kuna bango iliyoandikwa doctor mduba tiba wa mgonjwa, na orodha ya magonjwa anayotibu ikiwemo za kinga za kiume.

Watatuzi wa afya, wakiwa wamevalia nguo za bluu za upasuaji, barakoa na vifaa vya kujikinga usoni. Wanamhudumia mgonjwa, mgonjwa huyu amelala kwenye kiti cha matibabu. Mmoja wa watatuzi anaonekana akimfanyia mgonjwa matibabu, huku wengine wakimsaidia.

Mwanume amesimama karibu na bango la bluu lenye nembo ya WaterStep, na ujumbe unaohusu maji safi na maendeleo endelevu. Amevalia fulana ya bluu yenye maandishi WaterStep na jinsi anaonekana akishangilia au kusalimia kwa kuinua mkono wake.

Mtu aliyevaa suti kamili ya kinga ya manjano na barakoa akitumia kifaa cha kunyunyuzia mimea shambani. Anaonekana akipiga dawa kwenye shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu. Machoni amevalia pia gilasi.

Mwanamke anaonekana akifanyiwa matibabu ya meno. Analala kwenye kiti cha daktari akiwa amefunikwa na kitambaa cha buluu. Mtaalamu wa afya anatumia kifaa cha mwanga wa buluu kinachotoa mwangaza mkali ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Muuguzi au mhudumu wa afya anamwangalia au kumtunza mtoto mchanga aliye lala ndani ya incubator ya kioo. Mhudumu amevaa sare ya buluu na wiwani. Nyuma yake kuna vifaa vingine vya hospitali vinavyotumika katika wodi ya watoto wachanga.

Mwanamke anonekana akipokea chanjo. Amekaa kwenye kiti na kuvalia barakoa nyeusi pamoja na nguo za kawaida, fulana nyeupe na jeansi ya bluu. Mtaalamu wa afya ambaye pia amevaa barakoa na sare ya bluu iliyokolea anampa chanjo begani.

Vitu vingi vya dawa za asili au za kienyeji vimewekwa juu ya kitambaa chini. Kuna mizizi, majani na vitu vingine vinavyotumika kama dawa. Inaonekana kama soko la dawa za kienyeji. Kwa umbali unawezakuona chupa lililo na dawa nyekundu.

Kuna wanawake wawili ambao wamesimama nje katika eneo lenye nyumba zinazoonekana zimejengwa kwa mabati na matope. Mwanamke mmoja amevalia kinyago usoni na ameshika kipaza sauti akionekana kama anatoa tangazo au ujumbe.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa ambaye anayeonekana kama mtoto akiwa amelala kwenye kiti cha daktari . Daktari amevaa mavazi ya upasuaji ya buluu, barakoa , miwani ya kinga na kofia ya upasuaji . Anatumia vifaa vya meno na kuna mwanga mkali unaoangazia kinywa cha mgonjwa ,nyuma yao kuna msaidizi wa kike.

Katika chumba kinachoonekana kuwa cha hospitali, kuna mgonjwa amelala kitandani, mgonjwa ameunganishwa na vifaa mbalimbali vya matibabu, wataalamu wawili wa afya wako karibu na mgonjwa, mmoja amevaa mavazi ya upasuaji na kinyago usoni, akihudumia vifaa vinavyounganishwa na mgonjwa.

Mwanamke amebeba mtoto. Mgongoni amebeba jerikani kubwa la manjano lililofungwa kwa kamba akipita katika eneo kame na lililowazi. Hali hii inaashiria safari ndefu ya kutafuta maji.

Mhudumu au mtaalamu wa afya aliyevalia sare nyeupe na mistari ya bluu anaonekana akimhudumia mgonjwa. Muuguzi amechukua sampuli ya damu kutoka kidole cha mgonjwa, labda kwa kutumia kifaa kidogo cha kuchoma.

Daktari ambaye amevaa koti jeupe na ana tochi maalum kichwani ,anazungumza na mgonjwa wake . Anaonekana akieleza jambo fulani huku akitumia mkono yake kuashiria. Mgonjwa amekaa mbele yake huku nyuma yao kukiwa na watu wengine.

Barabara hii imejaa maji mengi ikionyesha kuwa kumekua na mvua mkubwa hivi karibuni. Kuna magari na watu wakijaribu kupita kwenye maji haya. Mbele, mtu mmoja yuko kwenye pikipiki ya bluu na nyeusi akipita maji yaliyomfikia magotini.

Wodi ya hospitali imejaa wagonjwa wamelala kwenye vitanda. Wengi wao wanaonekana wakiwa na dripu .Kuna baadhi ya watu wamesimama nyuma, labda wahudumu wa afya au ndugu wa wagonjwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitalini.

Katika chumba cha ndani, wanawake wawili wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa. Mwanamke aliye mbali amekaa kwenye mashine ya kushona akitengeneza barakoa za rangi ya bluu. Kuna rundo kubwa la barakoa zilizokamilika au nusu kamilika zikiwa zimerundikana karibu naye.

Mwanamke anayeonekana kuwa mpokea wageni, ametabasamu nyuma ya counter ya mapokezi. Juu ya counter na ukutani kuna mabango na matangazo mbalimbali, ikiwemo nembo ya huduma ya meno yenye jina dental care.

Kuna jengo ndogo la bluu na nyeupe ambalo linaonekana kama chanzo cha maji au kituo cha kusambaza maji, wanawake kadhaa wapo karibu na jengo hilo, wakijaza vyombo vyao vya maji ambavyo vinaonekana kuwa ndoo au jerikani za njano

Bomoka kabisa likiwa limegeuka rundo la vifusi, na matofali. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu, wengine wakipiga picha kwa simu zao ikionyesha umati uliokusanyika kushuhudia tukio hilo.

Kuna uharibifu mkubwa unaosababishwa na maji au tope, Mto mwenye tope unatiririka kwa nguvu, ukiwa umebeba miti mingi iliyong'olewa na matawi mengi. Kingo ya mto zimeporomoka kutokana na tope na udongo, zikionyesha nguvu ya maji.

Wataalamu wawili wa afya, wote wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji yenye rangi ya kijani kibichi au bluu, kofia za upasuaji na barakoa wanaonekana wakifanya upasuaji au utaratibu wa matibabu kwenye uso wa mgonjwa.

Mama amesimama karibu na meza ya uchunguzi, akimtazama mtoto mchanga aliyelala juu ya kitambaa cheupe, laini. Mwanamume aliyevaa sare ya blue anaonekana akimhudumia mtoto mchanga, labda akimchunguza macho. Mwanamke amevalia nguo yenye maua meupe na rangi ya machungwa.

Mtaalamu wa afya mwanamke amevaa koti jeupe la daktari, miwani na glovu nyeupe anafanya uchunguzi wa macho kwa mgonjwa wake, anatumia kifaa maalum cha uchunguzi wa macho kinachoonekana kuwa hadibu kubwa au taa ya split-lamp . Huku mgonjwa wake mwanaume akiwa amekaa na kuweka kidevu chake.

Mwanaume amevaa vazi la buluu, barakoa usoni na glavu nyekundu mikononi. Amebeba vifaa vya kunyunyuzia chenye tanki la manjano mgongoni. Yuko shambani na anaonekana akinyunyuzia mimea midogo inayofanana na mahindi.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga akionekana amelala chali ama upande wake. Kwenye mgongo wake kuna mizigo au tandiko lililofunikwa na kitambaa cha rangi ya waridi. Eneo lote linaonekana kama jangwa au eneo lenye mchanga mwingi.

Mtu anaonekana amekaa kwenye kiti cha bluu na kuvalia aproni nyeupe juu ya nguo nyeusi anashikilia chupa mbili nyeupe za dawa. Chupa moja ina lebo inayoonekana wazi.

Mkono unashikilia chumba ndogo mbili za dawa .zinaonekana kama chanjo ama sindano. Moja ya chupa ina kofia nyekundu na nyeupe na mikono hiyo inaonekana ikiandaa sindano. Kidole kimoja kimevalia pete ya fedha, sehemu ya bluu ya sindano inaonekana chini ya chupa.

Mtu aliyevaa suti ya kinga na kofia, anaonekana akitembea huku akiwa amebeba mashine ya kutoa moshi au dawa. Moshi mwingi mweupe unatoka kwenye mashine na kuenea nyuma. Inaonekana mtu huyu anafanya kazi ya kufiza dawa ya wadudu.

Zipo bidhaa kadhaa za kiafya au dawa za asili zilizopangwa kwenye sehemu. Kuna chupa kubwa nyeupe iliyoandikwa Leoki na maneno mengine kama huondoa malaria. Chupa nyingi na mitungi kadhaa vidogo imepangwa juu ya nyingine. Nyuma yake kuna bango lenye michoro ya anatomy ya binadamu.

Mwanamme ameketi karibu na meza anakabiliwa na mtu aliyevaa koti jeupe, labda daktari au mutaalamu wa afya , mtu huyu aliyevaa koti jeupe anashikilia kitu kinachoonekana kama mfano wa umme ,kuna ma mwanga mkali unaotoka kwenye dirisha lililo nyuma ya meza ,mazingira yanaashiria chumba cha kliniki ama kituo cha afya.

Wanawake wawili wanaonekana wakiondoa maji machafu au matope kutoka eneo la kuingia, labda kwenye nyumba au jengo. Mwanamke mmoja amevalia shati la bluu na jinzi. Anatumia ndoo kumwaga maji. Mwingine amevalia nguo nyeusi na barakoa.

Mwanaume amevaa shati lenye rangi na michoro ya Kiafrika na suruali ya kijivu. Amesimama mbele ya choo cha nje kilichojengwa kwa mabati na zege akishikilia gongo. Ameunga mkono kwenye ukuta wa zege.

Mwanamke amekaa kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya, ameketi huku akishikilia karatasi, amevaa fulana ya pinki na barakoa ya bluu. Mtaalamu anayechanja, ambaye pia amevaa barakoa anaonekana akimpatia sindano begani.

Mwanaume ambaye amevaa kofia ya blue na shati lenye miraba nyekundu na nyeupe, anaonekana akipokea sindano begani. Amevaa barakoa ya blue chini ya kidevu chake na anaonekana akifumba macho labda kwa maumivu kidogo au wasiwasi.

Eneo hili limejaa mafuriko, ambapo magari kadhaa yamekwama ndani ya maji, barabara au eneo la maegesho limefunikwa kabisa na maji mengi. Baadhi ya magari, kama lile la rangi ya kijani kibichi, upande wa kulia yamezama kwa kiasi kikubwa.

Wanawake wawili wako katika mazingira yanaonekana kama wodi ya hospitali. Mmoja wao mwenye nywele fupi nyekundu na nguo za manjano na nyeusi anainama akipanga au akitoa vitu kutoka kwenye rundo la nguo na pakiti. Mwanamke wa pili mwenye nywele zilizosukwa ameketi kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga.